Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa. Anaonekana akimpatia mtu chanjo begani. Mtu huyu amevalia nguo za kitamaduni na barakoa na ameketi chini anapopokea sindano begani. Kuna meza iliyo na vifaa vya matibabu kama vile chanjo na vifaa vingine vinavyohitajika kwa utaratibu wa chanjo.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu na mistari ya njano zinazofanana na zile za wafanyakazi wa afya ya jamii nchini Kenya, mwanaume mmoja alievaa suti anaonekana akishikana mikono na mmoja wa wanawake walio valia sare huku akionekana kukabidhi kitu kinachofanana na kifurushi au zawadi.

Hili ni gari ambalo hutumika kubeba huduma za matibabu kutoa eneo moja hadi eneo lingine. Sana sana gari kama hili hutumiwa maeneo ambapo hakuna mahospitali ama hospitali iliyoko haiko karibu. Kuna watu wanatoka na wengine wanaenda ndani ya gari hili ili kuhudumiwa. Hili ni jambo mzuri sana kwa sababu linasaidia watu kupata huduma wanazohitaji.

Huu ni mradi unaosaidia watu walio katika sehemu ambazo hazina huduma za matibabu. Kwenye gari hili, huwa wanasaidia watu wajawazito kujifungua, watu hupimwa ukimwi, wao hupeana dawa na pia hupeana chanjo kwa watoto. Pia wao hufanya uchunguzi wa saratani ya matiti.

Hii ni njia moja mwafaka sana ya kufikisha matibabu, kwenye maeneo ambayo hayana mahospitali ama, kuwapelekea watu ambao hawana uwezo wa kuenda hospitalini, matibabu. Hii ni njia moja inasaidia pia wanawake waja wazito, kwenye maeneo ambayo hayana hospitali, kujifungua na kupata watoto kwa urahisi.

Hapa kuna msichana ambaye ameenda kumuona daktari wa meno na akapigwa picha ya X-ray ambayo tunaiona hapa. Kitanda hichi ni cha maana sana kwa sababu inasaidia mtu kujua afya ya meno yake na pia inasaidia kutoa ama kupambana na hali yeyote ambayo inasumbua meno yako.

Hivi ni vifaa vinavyotumika katika hospitali ya meno. Katika hospitali ya meno, watu hung'olewa meno na pia watu huoshwa meno. Ili kufanya mambo haya, lazima daktari atumie vitu hivi ili viweze kumsaidia.

Hapa ni kwenye hospitali ya kutibu meno. Hapa tuna daktari ambaye anamdunga mgonjwa wake dawa ili kusaidia kumgandisha kabla ya kumtoa meno. Meno unapogandisha inasaidia kupunguza uchungu unaotokana na kutolewa kwa meno.

Hii ni hospitali ya meno kwenye hospitali hii kuna daktari na pia kuna msaidizi wake , wanamsaidia mtoto huyu kuweza kutoa meno inayomsumbua, madaktari hawa hutumia vitu ambavyo vimetengenezwa na pia vimepakwa dawa ili kuuwa bakteria.

Hapa kuna daktari anaosaidia mtu kusugua meno ama kutoa jino linalosumbua. Amevalia mavazi ya kihospital I yanayosaidia kutoshikwa na uchafu unatokana na meno ambayo inaoshwa ama inatolewa.

Meno ni sehemu ya umuhimu sana kwenye mwili wa binadamu. Meno hutumika kukula chakula na kusiaga chakula kile ambacho mtu anachokula. Ni muhimu sana kuwa unachunga meno hii kwa kuiosha na maji, ilikutoa viungo vinavyoweza kuwa vimekwama kwenye meno hii.

Hili ni hospitali la meno. Hapa kuna daktari wa meno, na pia kuna mgonjwa wake, anayemsaidia kutoa meno iliyo na shida. Daktari huyu amevalia barakoa na pia amevalia glavu kwenye mikono, hili kumsaidia asiweze kuwa akibeba vijidudu.

Hospitali za meno huwa na huduma kadha wa kadha kama huduma ya kuweza kuosha meno na kufanya rangi yake iwe nyeupe. Hospitali kama hizi huwa zinatumia tangazo kama hii, kuonyesha kabla ya kuosha meno na baada ya kuosha meno ili kuwavutia wateja wao.

Hapa ni eneo lenye makaazi duni na nyumba zimeweza kutumika. Kuna watu wanaozunguka wakitafuta wenzao, walioweza kupatwa na janga hili. Majumba yaliyo hapa yalikuwa yamejengwa kwa kutumia mabati na hivi nyumba zimechomeka zote.

Hili ni eneo lililoharibika likionyesha dalili za uharibifu mkubwa unaotokana na janga la asili kama vile mafuriko au mporomoko wa ardhi. Majengo yanabomoka na kuna vifusi vingi. Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo hili, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kuokoa maisha ili kuwasaidia watu.

Kuna watu kadhaa waliovalia sare nyekundu na nyeupe zinazofanana na zile za Msalaba Mwekundu wakishughulikia mtu aliyelala kwenye machela au kitanda cha wagonjwa. Tukio linaonekana kutokea nje labda katika eneo la mjini au majengo yaliyoko pale nyuma.

Huyu ni mtu aliyevaa sare kamili ya zimamoto, ikiwemo kofia ya njani, koti na suruali ya rangi ya kahawia na buti nzito. Nyuma ya mzimamoto kuna gari kubwa jekundu ambalo ni gari la zimamoto.

Hawa ni watu wa msalaba mwekundu. Watu hawa husaidia watu wanapokabwa au wanapokabiliwa na mambo mabaya. Hapa watu wamekabiliwa na mafuriko na wanamsaidia mtu aliyekwama huwa akikwamuliwa.

Serikali yetu, yatumia programu, tofauti tofauti, kuwasaidia wananchi, ambao wanakabiliwa na mashida. Hapa, kuna programu, ya kusaidia, wakaazi wa maeneo, yanayokabiliwa na ukame. Programu hii, imewapelekea vyakula, vya kuwasaidia, katika, wakati huu mgumu.

Serekali yetu ya Kenya ina programu kadha wa kadha. Mmoja wa programu ni programu inayosaidia watu waliokumbwa na mafuriko. Mafuriko ni kitu mbaya sana kwa sababu hua inaondoa watu kwenye makazi yao, inaua mifugo yao na inawaacha bila chakula. Programu kama hii huwasaidia kuwapea chakula na pia kuwasaidia kurudia kwenye maisha yao.

Huu ni uharibifu mkubwa wa mali , uwezekano mkubwa kutokana na dhoruba kali au kibunga. Kuna mabaki yaliyopinda na yaliyoharibika, na muundo fulani, labda kibanda au sehemu ya jengo. Kuna miti iliyokatika na matawi yaliyotawanyika, yakionyesha nguvu ya tukio hilo.

Hili ni gari la rangi nyekundu, gari hili limeweza kuangukiwa na mti. Mti huu unaweza kua umeanguka kutokana na uepo mkali au mvua mkali ulioweza kunyesha. Pia kuna mtu anayetembea mbele ya gari hili.

Hapa, kuna barakoa ya kinga, na chupa ya dawa ya kuzuia vijidudu mikononi .Vitu hivyo viwili, vinahusishwa na hatua za usalama na usafi, hasa katika muktadha wa kuzuia kuenea kwa magonjwa kama vile omakuu, homa ya covid ,au kujikinga na uchaguzi wa hewa.

Hili ni lori kubwa la kijani la kutupia taka, laegeshwa kando ya nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati. Nyuma ya watu na lori, kuna mazingira ya makazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa vifaa rahisi.

Huyu ni mtu anayefanya kazi ya kusoma wanyama wa majini. Amepewa bidhaa za kuvaa ambazo zinamsaidia kupumua akiwa mle ndani ya maji. Hii ni mzuri sana kwa sababu anaweza kupumua akiwa ndani ya maji bila kizuizi na pia anaweza kuwa akiona wanyama baadhi ya baadhi na kutusaidia kuelewa wanyama hawa.

Huyu ni msaidizi kwenye kituo cha kuzima moto , wazima moto hawa wamekuja hapa kuzima moto ambao umewaka kwenye chumba hiki , wanafanya vizuri kwani watasaidia kuwasaidia waliochomekea ndani.

Siku hizi, Serakali za County zinapea vijana kazi ya kusafisha mitaro ambayo hutumika kutoa maji kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Mitaro hii ni ya umuhimu sana kwa sababu inasaidia barabara ziwe safi na zisikuwe na maji haya machafu. Pia wananchi hawa wanapata riziki na ni jambo jema sana.

Hili ni shamba la kupanda mboga na skuma. Hapa kuna mkulima aliyevalia aproni ya rangi wa buluu. Pia ana rukwama ya rangi ya kijani. Kwenye mikono amevalia glavu ili kuzuia asiweze kuumia.

Siku hizi ukataji wa miti ni jambo ambalo limekuwa likifanywa mara kwa mara. Jambo hili lina madhara kama haya; uharibifu wa vianzo vya maji, mmonyoko wa udongo na pia mabadiliko ya hali ya hewa.

Hii ni sehemu ambayo imekatwa miti kwenye msitu. Kukata miti na kutopanda tena ni jambo ambalo si mzuri kwa sababu miti hii ndiyo hutusaidia kupata maji napia inasaidia kusafisha hewa. Bila miti hii mvua itapungua na pia hewa itakuwa ya kuharibika.

Hapa, ni hospitali. Kuna sehemu moja ya hospitali, inayotumika kuwatibu, watu waliojeruhiwa, ama watu walioumia. Hapa, kuna mwanaume, aliyeumia miguu, na amekalia kiti cha magrudumu, na pia kuna watu wa familia yake, waliokuja kumtembelea. Pia, kuna gari la kubeba wagonjwa, kwa dharura.

Hapa ni chumba cha hospitali amabpo kuna mtoto amelala kitandani. Mtoto huyu amefunikwa na blanketi la rangi nyingi. Kwenye ukuta kuna vifaa vya matibabu vilivyo wekwa vinavyoonekana kama mita za mtiririko wa gesi au oksijeni.

Hapa kuna mashini ya kupima shinikizo la damu. Mashini hii inaweza kutumika kwenye hospitali ili kupima watu shinikizo la damu. Mashini hii ni ya umuhimu kwani huwa inasaidia madaktari kujua vile watakutibu na kukuja kwenye hospitali na shida yoyote.

Hapa ni kwenye hospitali. Madaktari kwenye hospitali huwa na faili ya kuweka rekodi ya wagonjwa wao. Rekodi hii ni ya umuhimu sana kwani huwa inasaidia madaktari kuwa na uwezo wa kufuatilia maendeleo ya mgonjwa wao na pia kujua ni matibabu gani yanawafaa.

Hapa kuna mwanadada anayeongeza kupe zake. Siku hizi wasichana wanaongeza kupe zao kwenye macho ili kuzindisha urembo wao. Kupe hizi, huwa zinapakwa rangi nyeusi ili kuzisaidia kukuwa zinaokana kwa rahisi na pia kwa umbali.

Hapa tunamgonjwa aliye na shida ya akili .Mtu anapopatwa na shida ya akili mtu huweza kujisahau na anakuwa wa kufanya vitu ambavyo vinaeza kuwa hatari kwa watu wengine ama hatari kwa yeye binafsi ili kuzuia mambo kama hii mgonjwa huyu uweza kufugwa miguu na mikono ili kuweza kumsaidia yeye.

Hapa kuna dawa ambayo ni dawa ya kisasa, iliyokuja ikiwa imewekwa kwenye mfuko huu. Dawa hii hupewa watoto ili kusaidia kupunga joto wakati watoto hawa ni wangojwa. Dawa hizi za kisasa ziko kwa wingi na unaweza nunua kwenye duka la dawa.

Hizi ni dawa za kisasa zinazopewa watu kwenye mahospitali. Dawa hizi huja kama tembe ama dawa ya maji ama pia dawa ya kujipaka. Kitambo watu walitumia dawa za miti shamba ambazo sana sana watu walichemsha na kuzinywa lakini sasa tunatumia hizi za kisasa.

Hii ni dawa ya maji ambayo huwa imewekwa kwenye kifurushi. Dawa hii hupewa mtu kwa njia ya kudungwa sindano na kisha, dawa kuwekwa kwenye mwili wa mtu kutumia paipu. Dawa hii husaidia sana watu walio wagonjwa.

Hapa kuna maafisaa wa matibabu. Maafisaa hawa wanampea mtoto aliyeshikwa na mama yake dawa ya polio. Dawa ya polio ni dawa inayopewa watoto walio chini ya miaka tano. Dawa hii ni mzuri sana kwa sababu inasaidia kukinga watoto kutokana na maradhi.

Hapa kuna watoto wanaonawa mikono na pia wamevalia vitambaa vya kufunikia mapua yao. Jambo hili wanalofanya ni la muhimu sana kwa sababu linasaidia watoto kujikinga kutokana na maradhi ya korona na pia maradhi ya homa wanayoweza kuambukizwa.

Hapa ni kwenye duka la kuuza maji. Kuna mifereji ambayo mtu hufunguliwa na kuweka maji kwenye mitungi yake. Upande wa ndani kuna muuzaji na upande wa nje kuna mnunuzi. Mnunuzi analipa maji kwa njia ya simu. Wote wawili wamevaa barakoa ili kuzuia kupata homa kuu ama virusi vingine vya homa.

Kwenye michezo huwa hakukosi majeraha. Kutibu majeraha haya, kuna vitu kadha wa kadha zinazotumika ili kusaidia. Kuna vitu kama dawa ya kumeza, ili kupunguza maumivu. Pia kuna dawa ya kupaka ya kupunguza maumivu, na pia kuna vitambaa vinavyotumika kufunga ili kusaidia kupunguza haya maumivu.

Wakati mchezaji anacheza mpira wa kandanda, watu huweza kujeruhiana wakati wa mchezo hii. Baada ya mtu kujeruhiwa, yeye hupewa matibabu kama ya kupakwa dawa ama ya dawa ya kumeza ama pia ya kufungwa sehemu iliyoumia.

Hapa kuna mwanaume anayefanya tizi ya kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli, ni tizi mzuri sana kwa sababu inasaidia kutoa mawazo yetu kutoka kwa mambo yanayotusumbua. Pia kwenye kuendesha baiskeli unasaidia moyo wako kupiga vizuri, na pia unakua na afya mzuri.

Huu hapa ni mti wa mapera. Mti wa mapera una manufaa kadha wa kadha. Manufaa ya kwanza ni matunda yanaotokana na mti huu. Matunda ya mapera ni matunda matamu sana yanayokuliwa na pia husaidia tumbo. Pia majani ya mti huu huweza kuchemshwa na watu kukunywa kama dawa.

Hapa kuna matawi ya ndizi ama matawi ya maganda. Matawi haya yalikuwa ya umuhimu sana kwani watu walikuwa wanachemshiwa na kupatiwa wakunywe. Na wanapokunywa, inasaidia kuponya magonjwa kadha wa kadha.

Mmea huu ulitumika kama dawa ya kutibu maradhi mbali mbali kama homa na malaria dawa kama hii hutengenezwa kwa kuchukua majani haya kuyachemsha na kuyanywa maji yale na pia unaweza choma majani yale na kuyapaka kwenye kidonda.

Hapa ni shamba ambalo limepandwa kitunguu maji. Kitunguu maji ni kitunguu cha umuhimu sana kwani wananchi hutumia kitunguu hiki kuweza kupikia vyakula vyao. Kitunguu hiki huwa na ladha ya kupendeza sana.